Wamama wawili mmoja akiwa amesimama na mmoja akiwa ameketi amemshikilia mwana wake na mwenye amesimama amemletea vitu vya kumsaidia mtoto wake, na hapo kando tunaona vitanda vingine.

Chupa ya chanjo ambayo umesimamishwa na ina muonekano ya kwamba iko na chanjo hiyo ndani na hapo kando kuna sindano ambayo hutumika ilikuweka chanjo hiyo.

Shamba hili tunaona mimea ambayo imepandwa na hapo kuna mtu ambaye ako na kifaa cha kunyunyiza dawa, akinyunyizia mimea yake dawa, lakini tena tunamwona kwamba hajaweza kujikinga vizuri kwa ajili ya afya yake.

Chupa ya dawa ya asili iko juu ya meza. Imechorwa mwili wa mwanadamu na viungo vya ndani vya mwili wake kuashiria kwamba dawa hio inasafisha viungo vya ndani vya mwili wa mwanadamu.

Mama akiwa kwa nyumba yake. Tunaona amepanga nyumba yake vizuri na hapo tunaona mama mwingine ambaye ni mhudumu wa afya amemtembelea mama huyo ili kumjulisha habari za afya.

Hapa ni zahanati, tunamuona mama ameleta mtoto wake kwa chanjo. Na tunamuona mhudumu wa afya akiishikilia chanjo hiyo akimdunga mtoto huyo. Na juu ya meza tunaona sanduku la chanjo ambalo liko hapo.

Hapa ni mandhari ya hospitalini. Tunamuona mgonjwa na muuguzi akiwa amesimama na jinsi alivyosimama inaashiria kuwa wanazungumza kuhusu afya ya uzazi kwa mwanamme kwa kifaa alichokishikilia mkononi.